Kuna mazungumzo baina ya nesi ,aliyeshikilia kalamu na fomu na mngonjwa amekalia kitanda kilicho na rangi nyeupe huku akinena Kwa furaha